Tunaona mna viti meza na karatasi watu ambao wamekaa chini na kuna wawili ambao wameweza kusimama . Waliokaa chini wananakili katika karatasi , kwenye meza kuna simu.

Hapa ni ofisi za kupata huduma, watu wamekaa kwenye viti na kwenye foleni, kuna mwanamke mmoja amevalia nguo ya kitenge na amesimama mwingine amevalia nguo rasmi ya huduma hiyo anashugulikia wale wanaokuja kutafuta usaidizi.

Hapa tuko ofisini. Tunaona kibao kimeandikwa " Information Desk " kwa Huduma Centre . Kuna watu kadha wa kadha, kuna wale wamesimama, kuna wale wameketi na kuna mwanaume mmoja pale anapiga simu. Wahuduma hawa wamevalia mavazi nyeupe na mavazi nyekundu na chini wamevalia mavazi meusi.

Hawa ni wachezaji walio na furaha sana, tunaeza sema furaha mpwito mpwito. Wameweza kushinda kikombe na kikombe chenyewe wanakiinua juu. Kuna wachezaji ambao wanainua mikono juu wakipaza sauti, kuna mmoja amevalia saa mkononi mwake.

Kuna rangi nyeusi inayoonekana na kuna vidole vyaonekana pia. Mikono miwili inasalimiana. Inaonyesha ishara ya kuwa tuko pamoja.

Kuna watu wengi walio ndani ya hema hili, watu hawa kuna wale wamekaa kuhudumiwa na kuna wale wamesimama, kuna wale wamevalia barakoa. Tunaona kuna meza na kuna viti, juu ya meza kuna vitabu na maji ya kunywa.

Hawa ni wachezaji wanavyoonekana wamevalia jezi zao , mbele mwa shati lao imeandikwa Bandari FC. Ni watu ambao wana furaha sana. Mmoja wao ameshika mwingine kichwa na mwingine amemshika mikono wakiwa wanacheka.

Hapa ni uwanjani. Kuna mashabiki na wachezaji. Wachezaji wa timu hii, wamevalia jezi ya rangi ya samawati na wanavyoonekana ni watu wa furaha. Wanainua mikono juu, wengine wakiwa wameshika kikombe.

Hizi ni ofisi za kiserikali, ofisi hizi ni za kutoa huduma kwa wananchi na kuendeleza huduma bora. Ndani ya ofisi moja, kuna mwanamke mmoja amesimama. Amevalia shati lililo na rangi nyeupe na nyekundu.

Timu mbili ziko uwanjani zinacheza, timu moja imevalia nguo nyeupe na timu yingine imevalia nguo ya zamawati, mchezaji mmoja ameshika mpira mkononi mwake na wengine wanakimbia kuchukua mpira huo.

Wanaonekana kuwa wamekaa chini, watu hawa kuna wale wanacheka, kuna wale wanatabasamu na kuna wale wanatazama tu. Kuna mmoja amevalia miwani na ameshika tama, mwingine anafungua soda yake na mwingine anakunywa soda.

Ni uwanjani. Uwanjani humo mna mashabiki na wachezaji. Kuna wachezaji wa timu mbili. Tunaona kuna wale wamevalia kijani na wale wamevalia manjano. Tunaona ni timu Kati ya Gormahia na AFC Leopards. Kuna chuma na neti ya kupitisha mpira na mlinda lango amesimama hapo.

Tunaona watu wengi, wakiwa, wanasherehekea. Kuna wale wamevalia shati ambayo ina rangi za Kenya, imeweza kuandikuwa kogalo, Tusker. Wengine wanainua mikono yao juu, na pia kuna wale wanainua bendera zao za Kenya.

Watu hawa wanatembea kuna mmoja amevalia suti na tai, wengi wao wamevalia barakoa na kofia ya rangi ya samawati, wamebeba kibao kilicho andikwa court anex medication .

Watu wengi wamesimama hapa wanamskiliza mtu mmoja akizungumza. Vibao vingi vimeandikwa jina Kalonzo. Watu wawili wengi wamevalia kofia ya rangi ya samawati

Hapa ni uwanjani, kuna wachezaji na kuna mashabiki ambao wamekaa chini wanatazama. Wachezaji hawa ni wa timu mbili tofauti. Kuna wale ambao wamevalia jezi ya rangi ya samawati na timu nyingine wamevalia jezi ya rangi nyekundu. Kuna yule ni wa timu ya rangi ya samawati, ameshika mpira.

Watu hawa, wamekaa kwenye viti. Kuna mama mmoja, amebeba mtoto na mkononi mwake amebeba karatasi. Kuna watu wengine pia, wamebeba karatasi na mama mmoja anatembea akiwa ameshika karatasi hiyo.

Katika uwanja huu watu wamejaa, wamekaa ndani ya hema. Wamekaa kwenye viti na wamevalia barakoa. Katika meza kuna chupa ya maji na nje ya hema kuna gari. Kuna wale wamesimama nje ya hema.

Hapa kuna watu wengi mmoja wao akiwaelezea wengine anavyoonekana. Ameweka kidole kwenye karatasi. Wamama wengine pia wameshika makaratasi mikononi mwao na vichwani mwao wamefunga vitambaa.

Watu wamekaa kwenye viti katika jumba hili, kuna wale wamesimama kwenye counter wanashughulikiwa, kuna yule ambaye amesimama kwenye counter nambari saba amevalia suti na kichwani mwake kavalia kofia.

Watu wamepanga foleni. Wengi wao wamevalia barakoa na kwenye kibao hicho kimeweza kuandikwa, lmmigration Services Control Office . Kuna yule amevalia kofia nyeusi.

Mwanamke huyu amesimama wima . Amevalia rinda refu ya rangi nyekundu. Nywele yake ni nyingi kichwani, kwenye kibao hiki kinasema, I STAND FOR PEACE. Honorable Rachael Shebesh. Simama nae, jenga nae.

Michezo uwanjani. Tunaona kuna nyasi na wachezaji wa timu mbili wanakimbia kufuata mpira. Timu moja imevalia nguo nyeupe imeandikwa posta na timu nyingine imevalia nguo nyekundu imeandikwa betika.

Watu hawa wako ndani ya hema, watu watatu wamekaa chini mmoja anatumia simu iliyoko juu ya meza , mwingine anatumia tarakilishi mwingine akimtazama. Magari mawili yameegezwa.

Watu hawa wamesimama wima mbele ya jengo moja. Kando ya jengo hili, kuna maua na pia barabara yenyewe ni barabara ya lami. Watu hawa ni wa kike na wa kiume, wote wakiwa wamevalia shati inayofanana na chini wamevalia longi na sketi nyeusi.

Hapa Ni uwanjani, tunaona mashabiki wakiwa kwa wingi, na tunaona wakimbiaji watatu wamevalia jezi imeandikwa Kenya. Wanasimama wakifurahia, wanainua viatu zao juu na mwingine anaonyesha mkono wake. Miguuni mwao hawajavalia viatu vyovyote.

Watu hawa wamefurahia sana. Moja wao amevalia shati iliyoandikwa Kenya, amevalia miwani. Mwingine, ana firimbi mdomoni. Wengine wanainua mikono zao juu. Kuna mwingine amekaa chini na wengine wamesimama.

Hawa ni watu watatu wamesimama, mmoja wao akiwa mwanamume wawili wakiwa ni wanawake. Mmoja aliye katikati ni jaji mkuu Martha Koome ameshika Bibilia juu anaapa anaongea kwenye kipaasa sauti. Nyuma yao kuna bendera nne za nchi ya Kenya.

Mzee mmoja amekaa chini anatabasamu, kuna mwana jeshi mmoja amevalia nguo za kijeshi naye amekaa chini, wanazungumza pamoja. Kuna viti, kuna meza na kuna tarakilishi.

Watu hawa wamekaa chini wamevalia barakoa, kuna wanawake wawili ambao wamevalia miwani na pia tunaona maandishi ambayo imeandikwa Huduma Kenya.

Jengo linavyoonekana ni kubwa sana na mbele ya jengo hili tunaona kuna mahali pa kupata maelezo zaidi , kuna wanawake wawili wamekaa chini wamevalia shati inayofanana na kwenye jengo hili tunaona kuna viti vingi sana vya kuweza kupumzika.

Katika uwanjani watu wanaonekana sana kwa wingi wengine wanapiga picha na kwa uwanja huu kuna maandishi inayosema Nyayo Stadium . Kuna mtu mmoja ambaye amevalia kofia na bendera ya Kenya na ameinua mkono juu.

Watu hawa ni mashabiki wa timu moja. Wamevalia shati zisizoandikwa " Sportpesa ". Watu hawa, wengine wamevalia kofia, wengine wameinua vuvuzela, wengine wamebeba ngoma, wengine makaratasi.

Watu wengi sana wamepiga foleni. Wanaongoja kuhudumiwa. Kuna mmoja wao ameanza kushika kalamu na mwingine amebeba kalatasi. Kuna mmoja wao ambaye ni kiongozi, amekaa chini, anawahudumia. Tunaona kuna tarakilishi kwenye meza.

Hapa ni uwanjani, watu wanaonekana wakiwa wengi sana na wamekaa chini. Kuna wachezaji ambao wanafurahia. Kuna wale ambao wanapiga makofi, pia kuna yule ambaye anainua mikono juu na kuna mmoja wao anamkumbatia mwenzake.

Kuna watu wengi pale. Wanaonekana kuwa wanatembea. Watu hawa wanaongozwa na viongozi wawili, mmoja wao ni wa kike na mwingine ni wa kiume. Wa kiume ni rais wa nchi ya Kenya ambaye ni William Samoei Ruto. Kando yake kuna mlinzi anayehakikisha kuna usalama.

Watu hawa wako na furaha sana, wengine wanacheka, wengine wamepanua midomo wakiinua mikono yao juu wakionyesha nambari moja, wengine wamebeba maua, na wengi wameshika bendera ya Kenya.

Hii ni barabara ya lami. Kwenye barabara hii magari yanaonekana yakipita. Watu pia wanatembea kwenye barabara hii na kando ya barabara, kuna shimo la kutupa taka. Na taka imejaa sana.

Hawa ni wakimbiaji, wako uwanjani wanakimbia, wanashindana. Nje ya uwanja huu kuna mashabiki ambao wamekaa chini kwenye uwanja huu. Mahabiki hawa ni wa timu tofauti tofauti.

Hawa ni mashabiki wanaoshabikia timu ya Kenya. Ukiangalia wamevalia tisheti zilizochorwa bendera ya Kenya na pia kuandikwa jina Kenya. Kama unavyoona kuna yule aliyevalia miwani. Kuna msichana amevalia kofia.

Ofisi ambazo zinapea watu huduma kulingana na kile wanachohitaji katika ofisi hizi tunaona kuna viti, viti vyenyewe ni vya rangi nyeusi, kuna meza na kuna watu, kuna wale wamekaa na kuna wale wamesimama.

Tunaona kuna wanadada wachezaji, wamevalia sare zao za kucheza. Nyuma mwa sare zao kuna namba tofauti tofauti. Uwanjani pia kuna mashabiki ambao wamekaa. Kuna viti vyeusi, vyekundu na kijani.

Kuna watu wawili, mmoja ni wa kiume mwingine ni wa kike, wa kiume amevalia glavu mikononi mwake na pia amevalia miwani, tunaona kuna saa , yule mama ambaye amesimama amevalia kofia na amevalia shati ambayo ina rangi nyeupe nyeusi na nyekundu.

Mashabiki wamo uwanjani wanaweza kushangilia timu yao. Wamebeba bendera za Kenya , kuna mmoja ana nywele ambayo imeweza kusimama na amevalia miwani akiwa anacheka , kuna mwingine amevalia kofia nyeupe na mabegani mwake amevalia bendera ya Kenya.

Katika uwanja huu tunaona kuna watu wengi sana kuna wale wamesimama kuna wale wamekaa chini, baadhi ya watu hawa ni wazungu na waafrika, watu hawa wamevalia shati zilizoandikwa Kenya Airways na ina mchoro wa bendera ya Kenya.

Watu wanaonekana wakikimbia, wamebeba vibao, mmoja wao ameinua kibao juu, kimechorwa na kuandikwa Raila Kalonzo 2017. Tunaona kuwa kuna vibanda na vitu mbalimbali, na pia kuna miti na nyumba.

Hawa ni wachezaji wa timu moja. Wengine wamekaa chini, wengine wamesimama. Wanashabikia timu yao. Kuna wale wanapiga makofi. Wamevalia sare ya rangi ya samawati, miguuni mwao wamevalia soksi nyeupe.

Kalatasi ambayo ni nyeupe . Kalatasi hii imeandikwa na rangi nyeusi na pia ina maandishi ya rangi ya kijani. Mfano wa yale maandiko kwenye kalatasi hii,12/08/2022, customary copy, receipt payed .

Watu hawa wamesimama na wengine wamekaa kwenye viti, wanaandika kujaza makaratasi wakitumia kalamu ya wino, nyuma yao kuna mabati, kuna yule amevalia kofia.

Watu wamejaa katika eneo hili, kuna mwanamke mmoja amesimama ameinua bendera ya Kenya. Amevalia nguo ya Kenya na shingoni mwake amejifunga bendera ya Kenya, amevalia miwani na mdomo wake ameupanua.

Kuna watu wengi wakiwa wamekaa chini, kuna wale wanacheka, kuna wale wameinua mikono yao juu, kuna wale wameinua mikono miwili wengine mkono mmoja, wamevalia kofia na wamevalia shati ya rangi yaszamawati.

Hawa ni mashabiki wa timu inayocheza. Mashabiki hawa wanashangilia, wakifurahia, wakiinua mikono yao juu. Kuna yule amebeba chupa ya soda na wengine wanatumia simu zao kupiga picha.

Watu wamekaa chini. Kuna wale wananakili na pia kuna mmoja amesimama ambaye anawaongoza hao ambao wamekaa chini, Kuna mmoja amevalia nguo ya jeshi na pia kuna viti visivyo na watu.

Watu wamejaa katika sehemu hii, wengi wamevalia kofia iliyo na rangi nyekundu na imeandikwa tuko pamoja, mwanamke mmoja anaonekana katika sikio lake la kulia amevalia kipuli na mkono wake wa kushoto amevalia bangili iliyo na bendera ya Kenya na mkononi mwake amevalia pete.

Wachezaji hawa wako uwanjani , wamevalia sare zao za kucheza ambazo ni rangi ya samawati. Wamevalia soksi ambazo ni refu zinafika gotini, na wamevalia viatu. Wameunda mviringo wakiwa wanaongea.

Pichani, kuna nyasi. Kuna watu ambao wanakimbia kuelekea kwenye mpira. Na pia tunaona kuna alama inayopita ambayo ni nyeupe. Mashabiki wamejaa kote kote.

Michoro mbalimbali inaonekana kwa minajili ya kuelimisha , kuna wanafunzi wanatembea barabarani wakiwa wamevalia sare zao za shule, wanafunzi pia kuna walio simama wanamsikiliza mwalimu akiwaelezea, askari pia wanazungumza na watu wa kawaida na kwenye kibao hiki tumeandikiwa Nairobi international Trade Fair .

Watu hawa wamekuja pamoja kumsikiliza rais wa nchi ya Kenya; William Ruto. Kuna wanawake wanaomsalimia rais mkono na watu wengi wananyoosha mkono ili waweze kusalimiwa. Kuna wale wanapiga picha na wengine wameinua simu zao juu.

Mchezo unafanyika katikati ya kiwanja ni mchezo wa kuruka. Katika mchezo huu, kuna watu wanaojihusisha na kuruka. Mchezaji mmoja anaruka na ako juu ya hewa . Wengine wanamtazama na mwingine ameweza kushika kiuno.

Watu hawa wameweza kusimama wanataka kuhutubia. Wamevalia vizuri na kuna wawili wamevalia kofia. Mmoja amevalia kanzu. Kwenye kibao kuna picha ya Raila Amolo Odinga akiwa na maikrofoni. Kwenye kibao chao wameandika ODM, chungwa house .

Hawa ni wachezaji wanafanya mazoezi, wamevalia buti zao za mipira, wamevalia jezi yao ya mpira, jezi lao limeandikwa KDF, kuna wale wamevalia sweta, wamevalia soksi na wako uwanjani.

Hapa ni uwanjani, mashabiki wanasherehekea, kuna wale wamebeba vuvuzela wanapuliza, kuna wale wanainua mikono wakipiga kelele, kuna mtu mmoja anayeonekana akibeba kibao kimeandikwa khwakola. Mtu huyu amevaa shingoni mwake firimbi.

Wachezaji wamesimama mikono yao ikiwa imara. Wachezaji hawa, jezi lao limeandikwa Kenya. Wa kwanza, jezi lake limeandikwa namba nne na wa pili jezi lake limeandikwa namba tano.

Watu wanaonekana wengi sana hapa. Kuna mama mmoja amevalia shati nyeupe na kofia nyeupe na kuna mwanaume mmoja anaonekana amevalia kofia nyeupe na amepanua mdomo sana. Mkononi mwake ameinua kibao imeandikwa kazi iendelee.

Watu hawa wanatembea. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amevalia suti na tai nyekundu. Aliye kando yake amevalia pia tai na shati nyeupe. Aliye nyuma yao kuna mlinzi anayelinda usalama.

Hapa kuna watu watatu ,watu hawa nyusoni mwao wameweza kuchora bendera ya Kenya wanacheka sana wakiwa wamepanua mdomo ,wawili wamevalia miwani na mmoja amevalia kofia shati zao zimewezwa kuchorwa bendera ya Kenya.

Wachezaji wa voiliboli kuna neti imepita katikati yao mpira umeweza kuguza neti . Kuna mashabiki walio nje ya uwanja, wachezaji hawa ni wa timu tofauti kuna waliovalia kinyasa ya samawati na waliovalia jezi nyekundu.

Hapa ni uwanjani watu wamejaa sana. Kuna watu wawili wamekaa chini kwenye viti ,kuna meza mbele yao na makaratasi juu yake ambapo anaandika. Watu wengine wamesimama ,wamebeba makaratasi kuna mama mmoja ambaye amevalia kitenge na amebeba mtoto mkongoni.

Hapa Kuna wanaume watano, wanne wakingonja kuhudumiwa na mmoja wao, watu Hawa wakiwa wawili wamebeba makaratasi, Kuna meza Kuna viti, kuna mlango, na Kuna kitabu juu ya meza.

Wanashuhudia kile kinachoendelea. Mawakili wawili wamesimama na rais mstaafu Uhuru Kenyatta na mke wake Margaret Kenyatta. Rais mstaafu ameshikila Bibilia na ameinua juu. Anaongea kwenye maikrofoni.

Watu hawa wako kwenye benki wanashughulikiwa, kuna viti vilivyokaliwa na watu na kuna vile ambavyo havijakaliwa. Viti hivi ni vyeusi kuna wale wamesimama ili kuhudumiwa, kuna maandishi kama vile counter nambari tatu, counter nambari nne.

Katika ofisi hii watu wamekuja kuhudumiwa wale wamekaa chini wengine wamesimama. wanaowahudumia wamevalia shati nyeupe na kwenye kiwiko kuna rangi nyekundu. Askari wamesimama pia kuhakikisha shughuli unaendelea salama, shughuli mingi zinaendelea huku kama shughuli ya kusaidia watu na kitambilisho cha taifa .

Hawa ni wachezaji wako uwanjani wanacheza ,timu moja imevalia rangi ya kijani na timu nyingine imevalia rangi nyeupe na samawati ,kuna mpira ambao ni wa rangi nyeupe na nyeusi kuna mashabiki wengi pale uwanjani wanashangilia na pia tunamwona refarii ameweza kusimamia mchezo huo.

Watu wamesimama wakiwa kwa laini moja. Kuna mabati inayoonekana nyuma ya hao watu na pia tunaona miti ikionekana. Hema yenye rangi nyeupe inaonekana pia.

Hawa ni wa kike ni wanne wamevalia jezi limeandikwa kenya na kuchorwa bendera ya kenya wameinama ,mmoja wao amesimama na ameweka mipira mabegani mwake.

Hawa ni watu wako barabarani kuna wale wanatembea na kuna wale wako juu ya basi na kuna wale wako ndani ya basi, kuna wale wameegemea mlangoni mwa basi. Watu hawa wamevalia shati zinazofanana ambazo zimeandikwa Gor Mahia.

Kuna watu , viti, meza, makaratasi na mwishowe kuna kalamu. Watu hawa wanangoja kuhudumiwa kuna wale wamekaa chini na kuna wengine wamesimama kwenye foleni , watu hawa wamevalia barakoa.

Watu wamekusanyika pamoja. Kuna wale ambao wana mavazi ya bendera ya Kenya, kuna wale ambao wamebeba bendera ya Kenya mikononi mwao na kuna wale ambao wameweza kuinua mikono yao juu. Kuna mmoja ambaye anapuliza vuvuzela ya kijani.

Hawa ni watu wamekaa chini ,watu hawa kuna wale wanacheka kuna wale wamevalia miwani na kuna mwanadada mmoja ambaye amesimama amevalia shati lenye bendera ya Kenya na shati lenyewe limeweza kuandikwa Kenya Airways.

Huku, kuna wengine wamekaa chini na wengine wamesimama , mtu wa kwanza kwenye foleni amevalia mkoba kwenye bega lake na wako katika kituo cha huduma senta ambayo imeandikwa jina G.P.O Nairobi.

Mtu huyu amesimama. Amevalia suti. Machoni mwake amevalia miwani. Kwenye mkono wake wa kushoto ameshika Bibilia na ameinua. Amesimama kwenye mimbari iliyo na mchoro ya jamhuri ya Kenya. Kwenye mimbari hiyo kuna kipaza sauti.

Huu ni mpira wa voliboli kuna timu mbili zinacheza uwanjani, wote wakiwa wanang'ang'ania kushika mpira. Timu moja imevalia jezi nyeupe. Wana tegi mmoja namba mbili mwingine namba sita. Timu nyingine imevalia jezi ya kijani. Mgongoni mwake ana tegi iliyoandikwa namba kumi na tano.

Shabiki wengi pale, kuna wale wamesimama na wengine wameketi, mashabiki hawa ni wa Bandari, wameweza kuinua vibao vimeandikwa Bandari fans, na kuna wale wameinua mikono yao juu kabisa.

Watu hawa wanatabasamu wakiangalia kile kinachoendelea, jaji mkuu Martha Koome anamkabidhi mzee mmoja kitabu, mzee huyu amevalia miwani na amevalia suti.

Kuna watu wamesimama, katika jengo hili kupata usaidizi na kuna wale wamekaa chini, ili kungojea usaidizi huo na mikononi mwao wamebeba makaratasi. Kuna mlinda usalama, anahakikisha kila kitu, yaenda swari.

Hawa ni mashabiki wanaounga mkono timu ya Tusker. Wamevalia shati za manjano na zimeandikwa Tusker. Mmoja wao, amebeba filimbi mdomoni na mkononi mwake ameinua simu.

Uwanjani wachezaji hawa ni wa timu tofauti, kuna mmoja amevalia timu iliyoandikwa kenya na pia kuchorwa bendera ya kenya nambari kumi na nne ameshika mpira. Na anayemzuilia pia ni mchezaji aliyevalia jezi ya kijani , mgongoni mwake imeandikwa nambari kumi na mbili.

Hapa watu wanafurahia wakicheka, kuna wale wanasalimiana na mmoja anayesalimiwa ni Rais msitahafu Uhuru Kenyatta na pia kuna mlinzi pale anayehakikisha kuwa kuna usalama.

Kuna vitabu vinavyoonekana juu ya meza. Kuna watu wamekaa chini, kuna wale wamesimama. Hapa panaonekana kuwa ofisini. Mahali ambapo ni Huduma Centre. Kuna penye pameandikwa kuwa, photocopy and scans .

Karatasi inaonyesha stadahasha ya kuzaliwa. Ina maelezo kama siku ya kuzaliwa, tarehe ya kuzaliwa, mahali ulizaliwa, jinsia ya kike au kiume, jina ya wazazi.

Watu wengi pale wakiwa wamevalia shati ya kijano . Wengine wameinama , wengine wameketi ni kama wanashangilia . Pale chini wamewasha moto. Kuna wale wamebeba vuvuzela , kuna wale wamebeba nyundo na kuna yule amebeba bendera nyeupe .

Hawa watu wako uwanjani na ni mashabiki wa timu ya Kenya. Wamebeba bendera za Kenya, wamevalia shati zilizochorwa bendera ya Kenya na kuandikwa Kenya. Kuna yule ameinua bendera ya kenya juu sana na mbele yao kuna mzungu mmoja ambaye amevalia kaptura na shati nyeusi, anafurahi sana.

Hawa ni wachezaji, wachezaji hawa wamevalia jezi zinazofanana kuna wale wameinama na kuna wale wamesimama kuna mmoja ameinama na mkono wake umeshika nyasi mlinda lango amevalia jezi tofauti na wachezaji jezi yake ni ya rangi ya samawati.

Kuna watu ambao wamesimama, ni watu wa kike na wa kiume na pia tunaona pale polisi ameweza kusimama amevalia nguo ya rangi ya samawati, tunaona kuna wamama wawili ambao wamevalia mavazi yao ya buibui pia kuna viti ambavyo havijakaliwa.